Mtu aliyevalia nguo iliyo na rangi ya kijani, nyekundu, na nyeusi, na maandishi meupe, "Kenya", ana kofia kichwani, ameshikilia bango la rangi ya samawati.

Watu wanapita kuelekea sehemu ya kushoto, wengine wanatembea kwa miguu, kuna wale kwenye magari ya kusukumwa yenye magurudumu, wanatabasamu, wana viatu vyeupe, na wameangalia kushoto.

Maandishi yenye kusoma, "Miritini Secondary School", yako kwenye jengo jeupe, refu. Hapo kando yake kulia, kuna mtu aliyevaa kofia nyeusi. Watu wanaonekana wakitembea.

Sehemu hii iko na nyasi nyingi fupi, kule mbele kuna tank kubwa jeusi, kuna mlingoti mweupe, upande wa kulia kuna jumba refu.

Jengo lenye ghorofa moja lililo na sehemu iliyo pakwa rangi ya dhahabu, ina mlango kubwa, madirisha mawili pande zote na kuna maua hapo mbele.

Kwenye picha, ambayo Iko kitabuni watoto watatu wanacheza kwa kuruka kamba, wawili wameshikilia ncha mbili mmoja anaruka juu.

Mtu aliyevaa shati ya njano na suruali nyeusi, huku amekunja mikono yake, amesimama mbele ya jengo refu lililo na madirisha na milango.

Mlango mwekundu mrefu ulio na mahandishi yaliyo kwenye sehemu nyeupe, meusi na mwekundu yanaonekana.

Ukipita nyasi hizi zilizotapakaa za rangi ya kijani, kuna ua fupi la rangi hiyo hiyo. Mbele yake kuna jengo refu la shule lililochorwa nzitu tofauti na madirisha mengi.

Sehemu hii ni ya mbao nyeupe. Yenye iko na vijumba tofauti tofauti. Kuna vitu vya rangi kama samawati, nyeusi, na njano, vimewekwa kule ndani.

Mwanadada ameketi juu ya sehemu iliyo na rangi nyekundu, amevalia suruali nyeusi yenye mapachiko meupe, shati jeupe. Ako karibu na vyuma.

Jengo lililo refu, liko katika hali ya kuelekea mbele na kuna milingoti iliyopakwa rangi nyeusi ambayo inaelekea upande huohuo. Kuna mlango pia unaonekana, na paa upande wa kushoto.